Lori la taka likiwa limeegeshwa nje, huku wakusanya taka wakiwa juu ya lori na wengine wawili wakiwa wamebeba mfuko.

Msafishaji wa mtaani akiwa ameshika fagio, huku akiwa anasafisha njia ya wapita miguu, kukiwa na baadhi ya watu wakiendelea kutembea kwenye njia hiyo.

Mapipa ya taka matatu meusi, yakiwa yamewekwa nje, yana sehemu ya kushikia pamoja na matairi, ili kurahisisha ubebaji wake.

Vyoo viwili vya nje, kimoja kwa ajili ya wanawake na kingine kwa ajili ya wanaume, vitasaidia kupunguza uharibifu wa mazingira kwa wapita njia.